Vyama mbalimbali katika nchi ya Kenya zimesababisha uingiliano wa watu wa aina mbalimbali katika jamii za aina mbalimbali. Kwa mfano, chama cha PNU imeleta uingiliano kwa watu wa opposition ambalo umoja wao umesababisha maendeleo katika nchi ya Kenya. Chama hii kwa watu wenye opposition humsaidia kusukuma watu mbalimbali.

Chama mbali mbali zimetumika na watu wengi katika kikundii za jamii katika nchi ya Kenya. Kwa mfano, chama cha Jubilee imewatumika sanaa kwa watu wenye wanaongoza nchi yetu ya Kenya. Watu wenye opposition wanaadhiri hii chama kwa sababu wanaona kwamba wanafanya kazi yao. Lakini mbali pia hao matumizi yao imeboresha katika sehemu mbali mbali. Kama tu sector ya elimu na sector

Michezo wa aina kadhaa imewasaidia kukuza watu wakubwa pia wadogo ili kuwaonyesha talanta zao. Michezo haya husaidia sana kwa kuboresha afya yao, pia kuwapa nguvu kwa kutia maendeleo katika familia zao. Michezo wa aina kadhaa zimesababisha kufaidika na kuwa na uboreshaji katika.

Huduma ni sehemu ambapo imewasaidia sana watu wengi kwa nchi hii Kenya. Watu husaidika sana kupata vieti mbalimbali haswa ya wanafunzi katika shule. Pia, watu wengi hupata paspoti katika sehemu ya huduma. Hasa kwa wale ambao wanasafiri katika nchi mbalimbali. Pia watu wengi hupata kiu Katalishi yao kutoka hapo.